Hawa ni wachezaji wa voliboli ambao ni wa kike wanaonekana wakiwa katika mchezo huku, nao nyuma yao kuna wale ambao wameweza kukuja ili waweze kushabikia, na kushiriki katika mchezo huo, ili waweze kuipea honyo na kuishabikia timu lao ili liweze kuipata ushindi.

Hawa ni wakenya ambao huenda wanashanikia timu hiyo ni ya Bandari , hao ni wameweza kuenda katika sehemu hiyo ili kuipea au kusaidia timu hiyo ambayo huenda inaendelea kuchezawa ili aweze kuipata ushindi kwani hao wameweza kubeba bendera naye kuwa wanasaidia timu fulani.

Hapa ni sehemu ambayo hawa wameweza kuenda katika kijijini ni watu ambao wanaifanya kazi katika Huduma Kenya. Wakenya hawa wameweza kuishika foleni kuonyesha kuwa kuna kitu kifaa ambacho ni cha muhimu ambayo. Huyu naye ameweza kushikilia tarakilishi anaendelea kuwaundia wakenya hao.

hawa ni wakimbiaji ambao wanaonekana kuwa katika hili mchezo, hawa wanaonekana wakiwa katika ile harakati zao kukimbia ili waweze kupata ushindi, baadaye waweze kurudisha kuwa mshindi na kupea ela, naye kuna wale wameweza kuja huko kuiona mchezo huo.

Ambaye ako katikati ni jaji mkuu Martha Koome na jaji wengine wakiwa wamemzunguka huku wakieza kuwa kuna jukumu au kuna kile kitu hicho ambacho anaipasha huku akiongea katika sehemu iliyo katika mkutano huu ambao amaweza kuhudhuria.

Hapa ni sehemu ambayo ni huduma Kenya ambayo naye huyu anaonekana akiweka mkono wake ambaye ni Raila Amolo Odinga akijijumuisha katika harakati hizo huyu naye akiwa anaishika kiwakilishi hicho kuhakikisha kuwa Raila Amolo Odinga anaweza kuipata kile ambacho anakiitaka.

Hapa ni kortini nao hawa wameweza kuivalia vifaa ambazo ni za kazi ambazo majaji wameweza kushika vitabu. Wanaonekana kuwa wamekuwa katika kortini kuonekana kuwa kuna ile kesi ambao bado wanaendelea kujukumu katika kortini hilo.

Hawa ni wachezaji wa soka ambao wako katika uwanjani ili waweze kucheza kuipata ushindi. Nao kuna wengine wameweza kwenda katika sehemu hizo ili waweze kuisaidia timu yao kuipata ushindi katika mchezo huu ambao bado unaendelea kuchezwa.

Hawa ambao wameweza kuketi ni wale ambao wanafanya kazi Huduma Kenya nao wameweza kuvalia nguo ambazo zinafanana kuonyesha kuwa wameweza kuachiriwa. Wameweza kuenda mjini iko waweze kusaidia au soko mashambani ili waweze kusaidia Wananchi. Hawa wananchi nao wanaonekana kuwa hawakuweza kusaidika.

Wa foliboli wanaonekana, luwa qameeza kuenda katika aehemu mahali kudihirisha kuwa wamepewa mawaidha na wako katika ile sehemu ya kuifanya, au kuijeza mjezo, kando yao kuna mashabiki wako katika ile hali ya kusaidia wapate ushindi.

Hawa ni mashabiki ambao ni wa Kenya kudihirisha kuwa, ni wa Kenya kwa kuwa wameeza kuifunga au kutumia bendera ambayo imeweza kuonyesha kuwa ni wa Kenya, au katika ile hali hawa wameweza kuzuia mchezoni, ili waweze kuipea ushindi timu ambayo huenda inaendelea kujesa.

Naye huyu ambaye ameweza kuinama, ni Raila Amolo Odinga akiwa ameweza kuhudhuria katika sehemu hiyo uenda ni huduma Kenya. Naye kuna ameweza kuishika kalamu kuakikisha kuna kitu ambayo anaandika katika ofisini . Naye kuna huyu mwingine ambaye ameweza kuikaa katika kuiona tarakilishi.

Ambaye ako katikati ni yule gavana wa Nairobi Johsone Sakaja akiwa na mwenzake jaji mkuu Martha Koome wakiwa katika ile hali ya kushika vitu naye ambaye aliyekuwa govana wa Bomet Isaac wakiwa katika sehemu hizo wakiwa wameshika vitu hizo.

Hawa ni wachezaji wa soka ambao wako katika sehemu ya. Hawa wanaendelea kucheza mpira huu wa soka kwenye uwanja huu ili waweze kupata ushindi . Wachezaji hawa wameweza kuivalia sare ambazo hazifanani ili kudhihirisha na kuonyesha kuwa wanachezea timu ambazo hazifuatani.

Hawa ni wachezaji wa KDF ambao wameweza kujumuishwa katika ile hali ya kutaka kucheza mchezo wao wa soka, hawa ni wachezaji ambao wameweza kucheza au wako katika ile hali ya kutaka kucheza mchezo huu ili waweze kupata ushindi nyuma yao kuna basi ambayo huenda ni yao.

Hawa ni wakaazi ambao hawa wameweza kuachiriwa kwenye Huduma Kenya, wameweza kuenda katika mashambani au wameweza kuitwa na katika Ile hali ya kuhukumia wakenya, wanaonekana kuwa wako katika kile kifaa ambayo amevalia nguo ambazo zinafanana.

Hiki ni kifaa ambacho unafaa, au kama nyumbani inafaa kuwa na, ile wakati kumekuwa na zile chakula ambazo zimebaki au takataka ambazo unafaa kuzitoa, unaweka katika kifaa hiki. Halafu baadaye unapeleka kwenye sehemu ambayo inafaa kuwekea hizi takataka ili kuhakikisha kuwa mazingira yako sawa.

Hawa ni mashabiki au hawa ni wachezaji ambao huenda wameweza kuishinda kwenye mchezo wao, nao wameweza kufurahia kifaa hicho kuonyesha kuwa wameweza kuishinda katika mchwano au katika Ile hali ambao walikuwa wanacheza. Wameweza kuiruka ili wakiwa na sherehe na furaha tele.

Hawa ni wachezaji wa soka ambao katika ile hali ya kushiriki kwenye mchezo. wanaonekana kuwa wanaucheza ule mchezo wa soka wa miguu ili waweze kuipata ushindi. Kuna nyuma mashabiki ambao ni Wakenya wameweza kuhudhuria mchezo ule waweze kuwapea motisha zaidi.

Hapa ni sehemu ambayo hao wameweza kuketi chini wakiwa na tarakilishi wanaonekana kua wamewezwa kutumwa katika Huduma Kenya iliwaweze kukuja katika sehemu hii kusaidia wananchi ambao wameweza kupiga foleni katika sehemu hao iliwakigojea waweze kushilikiana wakisaidiwa.

Hawa ni wachezaji ambao wako katika, zile karatasi za kuwa, huenda wameweza kuifunga koli na wameeza kuenda katika sehemu moja ili kushiriki au kuipeana ushindi huo, nao wanaendelea kucheza mchezo wao wa soka, nao kuna wengine wameweza kuhudumiwa huku kuwapea ushindi wao kuisaidia timu hii iweze kupata ushindi.

Hawa mashabiki hao ni wale ambao ni Wakenya na wameweza kuishika bendera ya Kenya katika simu. Na kudhibitisha kuwa huenda wameenda katika mjini hao sehemu fulani kuonyesha kuwa au kuipia msaada Kenya kudhibitisha kuwa wako na Wakenya wakitaka kuipata ushindi.

Hao ambao wako katika sehemu ya chini, majaji ambao walikuwa wanaapishwa katika sehemu hiyo. Hili nao ambaye yuko katika hili huku naibu wa rais na rais wameweza kuhudhuria ili majaji hao waweze kuapishwa katika sehemu hiyo ili kuifanyia kazi wakenya ambayo ni ya haki.

Hawa watu wawili ambao wanaonekana wanaosimamamia michezo ya soka, huku wengine wanaweza kukaa nyuma huku wakishabikia soka hilo ambalo linaendelea.

Hapa ni Huduma Kenya na hawa ambao wanaonekana wakishika wakilili ni wale ambao wameweza kuajiriwa katika Huduma ili waweze kufanyia kazi Wakenya. Nayo huyu ameweza kuketi ni mwana polisi huenda katika sehemu hiyo kuipeana usaidizi wake.

Hawa ni wachezaji ambao ni wa voliboli ambao wako katika shule wakiwa wanaendelea kucheza ili waweze kupata ushindi. Nao nyuma kuna wale ambao wameweza kuja kuipea usaidizi timu hio ambayo wanataka kuishinda ili waweze kuipata ushindi huu.

Ambaye ako katikati ni jaji mkuu Martha Koome akiwa ako katika ile hali ya kuongelea, ambao wameweza kumzunguka duara ni majaji pia ambao wameweza kuhudhuria mkutano huo ili waweze kupata ile hali ya kuongea na kuhutubia wakenya katika sehemu hiyo.

Hawa ambao wameeza kuiketi wakiwa kwenye foleni wanaonekana kuwa wako katika, Huduma Kenya, ambao iko katika sehemu ya mjini Nairobi, hawa wameweza kuiketi huku waingojee, kuhudumiwa, hawa wanangojea kuzaidiwa katika chumba hicho cha Huduma Kenya.

Hawa ni majaji ambao wameweza kupiga picha mbele ya kortini hii kuonyesha kuwa wako tayari kufanyia Wakenya kazi naye ambaye ameweza kusimama katikati ni jaji mkuu ambaye ni Martha Koome akiwa na majaji wengine watakuwa wanamsaidia katika kazi.

Hapa ni huduma Kenya, mama huyu anaonekana akitumia talakilishi na mwanume huyu ambaye ameeza kusimama, na kuna wale wengine wakiwa kando wakiangalia hao wakiwa kwa hali ya kumfunza huyu mwingine ambaye anajifunza katika uile huduma.

Hapa ni Huduma Kenya nao wale ambao wameweza kuiketi chini huku ambao kuachiriwa katika Huduma ili kuifanyia kazi wake naye hizi kuna tarakilishi ambazo hao wanaziona ili waweze kuitumia ,nayo kuna wakenya ambao wameweza kufikia ili kusaidiwa.

Hapa ni huduma Kenya. Naye kuna mwanapolisi mmoja ambaye anatembea uku akihakikisha kuwa kuna amani katika huduma, nao kuna wakenya ambao wameweza kuketi huku wakiwa katika foleni kuarisha kuwa wanafaa kusaidiwa huku huduma.

Huyu ambaye ameweza kushika bibilia ni rais wa tatu wa jamhuri la kenya uhuru mwigai kenyatta, uku kando yake ni bibi wake ambayo ameweza kuhudhuria mkutano huo ilikuapisha kwake kuwa rais. Nae kuna jaji ambaye ameweza kusmama kando yake.

Hapa ni huduma Kenya, wale wafanyakazi wameweza kuhudhuria kwenye huduma Kenya wameweza, kuenda au kuhudhuria mkutano huu ambao unaonekana kuwa kuna mazungumzo ili waweze kuipata, zaidi jinsi ya kuifanya kazi katika huduma hilo la Kenya .

Hapa ni huduma Kenya na huyu ambaye amesimama akiwa ameshika kalamu na kitabu inaonekana kuwa kuna kitu ambacho anaandika katika sehemu hiyo na ameweza kuenda katika sehemu hiyo. Hapa ni huduma Kenya.

Hiki ni tarakilishi ambayo imeweza kupatikana kaitika huduma au hospitalini au shuleni. Tarakilishi hizi zimeweza kuekeza katika sehemu ya kuonesha kuwa yule ambaye ameweza kuitibiwa inafaa kuandika majina yake, nambari yake au kila kitu ambayo haiwezi kuipea au haiwezi kulipa dawa hizo.

Hawa ni mashabiki ambao wameweza kuenda katika sehemu hiyo waweze kuipea ushaidi ambayo timu yao ni Gor Mahia, huku wakiwa katika hali hiyo wameweza kuleta katika uwanja ili waweze kuisaidia timu hiyo ya Gor Mahia ambayo huenda inaendelea kucheza kuipata ushindi.

Hapa ni huduma Kenya, ambao wale wameeza kuketi chini wako katika foleni yao kuhakikisha kuwa wamefikiwa katika mlengo, ili waweze kuhudumiwa katika huduma hapa, nao kuna wale ambao wako kitini ama kudumisha kuwa ,watu wameeza kuketi inamanisha kuwa umefika saa ngapi.

Hao ni wshiriki wale ambao wameweza kusaidia timu ileaweze pupata ushindi. Nao hawa ni wakenya wakiwa wameweza kubeba bendera inaonyesha ni wakenya, kuangalia mpira ambao wanaangalia au wako katika mkutano ambao inaendelea katika sehemu hilo.

Hapa ni huduma Kenya wale ambao wameweza kuketi chini ni wale wafanyikazi hao ambao wako katika ile harakati ya kuonyesha jinsi ya kufanya kazi nao wengine wameweza kuketi wakishika tarakilishi ya ili waakikishe katika ile sehemu ambayo wanaifaa.

Hapa ni huduma Kenya nao hao ambao wameweza kushika tarakilishi ni wale ambao wameweza kuajiriwa katika huduma ili waweze kuifanyia wananchi kazi. Nao wale ambao wameweza kusimama ni wale ambao wameweza kuifikiwa wakiwa katika foleni au ili waweze kujumuika waweze kusaidia katika huduma.

Hawa ni mashabiki ambao wanashabikia timu hiyo ambayo huenda timu hii wameweza kuipata ushindi. Hawa ni wakenya, inadhihirisha kuwa wameweza kuibeba na kuiweka mbele bendera la Kenya. Hawa wameweza kuipata ushindi katika mchezo huo wa soka.

Hapa ni huduma Kenya akina mama wameweza kuketi na mwingine wamesimama wanaonyesha kuwa ni wale wana... ukienda katika sehemu hii wanaweza kukupea maelezo jinsi mambo yale unafaa kuenda katika sehemu hii. Hapa ni huduma ambapo unaweza kupata kila kitu ambayo unataka.

Ambaye ameweza kuketi chini ni rais wa nne wa jamhuri ya Kenya William Samoei Ruto, naye ako na bibiye Rachael Ruto, naye jaji huyu ameweza kusimama. Hilo inaashiria rais ameweza kuweka saini kuhakikisha kuwa ataifanya kazi yake, nao kuna wale ambao wameweza kusimama wakimpea heshima.

Hapa ni huduma Kenya na hawa ambao wameweza kuketi mbele wakiwa wamevalia nguo zinafanana ni wale ambao ukienda sehemu wanaweza kukueleza jinsi ambavyo unafaa kusaidiwa katika sehemu hii ya huduma na kuna wale ambao wameweza kuhudhuria katika sehemu hiyo.

Hapa ni sehemu ambayo wakenya hawa ambao wameeza kusimama wako hali hio, nao wale ambao wameeza kuiketi wako katika ule msukumo wa kuzaidiwa wakiwa wana andika vitu ambazo vinahitajika kuandikwa, nao hao ambao wanajiukumu, wanaonyesha wako katika ile hali ya kuipeana magome yao.

Hii naye anadhihirisha kuwa anaitafuta kazi au kuonyesha kuwa yeye anasimama na usalama kutumia chama hicho chake. Alikuwa anaipigia au alikuwa anaitafuta siasa au katika miaka zilizopita.

Hawa ni wachezaji ambao wasoka ambao wameweza kuenda kwenye nchini, wako katika hiki kiwanja wakiwa wanataka kuingia il waweze kupata heshima. Wameweza kuvalia sare ambazo zinafanana ili kuonyesha kuwa waeza kutoka katika timu fulani moja.

Naye huyu ni rais wa tatu wa jamuhuri ya Kenya, Uhuru Mwigai Kenyatta akiwa anasungumza na chaji mkuu ambaye ameweza kustaafu, David Maraga, wako latika hali ile ya kuzungumza, pengine katika, wakiwa katika nakizi au wananionyesha kuwa, wakati unaifanya kitu ifanye kwa, haki.

Hapa ni huduma Kenya ambao wale wameweza kuajiriwa katika huduma wameweza kukaa chini wakiwa wamevalia sare ambazo zinafanana, naye kuna huyu mmoja ambaye ameweza kusimama kuonekana yeye huenda ndiye mkuu au ako katika ile hali za kuwazungumza na hao wanaofanya kazi katika huduma.

Hapa ni huduma Kenya nayo huyu ambaye ameweza kuketi chini akishaka darakilishi akiwa sehemu ya huduma kenya anaonekana katika hii hali ya kuwasihi au kuongeja wale wakenya ambao wanaweza kuenda huku hili waweze kusaidia katika huduma hilo.

Wachezaji wa mpira wa mguu ambayo ni soka. Wanaonekana wakiwa katika kiwanja hiki wakiendelea kuicheza mchezo huo. Nao wengine wameweza kuketi chini yao huku juu wanaonekana kuwa ni wale mashabiki ambao wanaipea usaidizi timu ile ili iweze kushinda.

Naye ambaye ameweza kusimama katikati ni rais wa Kenya William Samoei Ruto huku akiwa ameshika bibilia naye kando ni bibiye Recheal Ruto na huyu jaji ambaye ako karibu naye, anajumuisha kuwa anampa ili manano rais anafaa kusema.

Huyu naye katikati ni jaji mkuu wa taifa la kenya martha koome akiwa ameshilikia bibilia kujulisha kuwa ako katika ile hali ya kuapishwa kuwa ataifanya ile kazi ya kuwa jaji mkuu katika kazi hilo ambayo inafaa nayo majaji wengine wanamwangalia katika sehemu hiyo.

Hapa ni Huduma Kenya na huyu ambaye ameweza kuweka vidole yake katika sehemu yanaonekana kuwa yako katika ile hitilafa ,katika Ile hali ya kutaka kutengeneza kitambilisho ambayo kile kifaa ambacho inaonyesha kuwa yeye si yule mtu ambaye ameharibu matiba au sheria .

Hapa ni huduma Kenya ambapo waziri huyu ambaye ameweza kuhudhuria sehemu hii ili kuhakikisha kuwa kazi hili ambalo linafanywa katika huduma ni kazi ambayo ni safi na wakenya wanaweza kuifanyia kazi na wale amabao wameweza kuajiria katika huduma wameweza kusimama kuonyesha heshima.

Hapa ni Huduma Kenya, mama huyu anaonekana akiangalia tarakilishi hii ili aweze kumsaidia jamaa huyu ambaye ameweza kusimama mbele yake, anadhihirisha kuwa, huyu naye ameweza kuajiriwa kwenye Huduma Kenya anamsaidia mama huyu ili aweze kuipata kile ambacho kinahitajika.

Hawa na wao wameweza kuenda maandamano kuonyesha kuwa wameweza kuisumbuliwa na koti ambayo inasema ati. Wameweza kuenda katika maandamano hiyo wakiwa wameshika bendera inayo jumulisha kuwa kuna tatizo hilo la koti au kuna tatizo ambayo wanataka kusuluhisha chini ya koti.

Hawa ni mashabiki au wale wanaweza kuwa wanaisaidia timu ya Bandari FC ili waweze kuipata ushindi. hawa wanajumuisha kuwa wameweza kuivalia zile longi ambazo ni za timu zao. Wameweza kuenda katika sehemu hii ili waweze kuisaidia timu hilo kuipata ushindi.

Hawa ambao wameweza kuketi chini na wale ambao wametoka katika sehemu moja au kortini wanadhihirisha kuwa wako katika ile hali ya kutaka kuwa wawe na ile kazi ambayo ni ya haki na kila mtu anaweza kuipata haki lake katika kosa.

Hao nao ni wakenya ambao wameweza kushika bendera mwingine ameweza kuivalia bendera inadhihirisha ni wakenya. Wako katika ile hali ya kuenda kwenye mkutano au wameweza kuenda katika sehemu hiyo ili kuweza kuishabikia timu au ambayo inaendelea kucheza au wameweza kuhudhuria mkutano.

Hapa ni huduma Kenya naye huyu ambaye ameweza kusimama ameweza kufikiwa katika sehemu hii. Nao wakenya ambao wengine wako katika foleni hii wanaonekana kuwa katika ile sherehe ya kuonyesha kuwa wanataka pia kusaidiwa katika sehemu hio.

hawa ni mashabiki hawa wameshirikiana wakenya ambaye wameweza kuvalia nguo za kuonyesha kuwa inawachorwa bendera ya kenya au, imeweza kuandikwa kenya. hii naye wameweza kuenda sehemu hiyo ilikuweza kushabikia au kupea usaidizi timu hiyo iweze kushinda ya kenya.

Hawa ni wachezaji ambao wametoka Kenya, ama wanaweza kujumuisha Kenya katika mchezo ambao waliweza kuenda, wanavalia nguo ambazo zimeweza kuandikwa Kenya, imeeza kuchorwa bendera ya Kenya wakiwa katika mchezoni huo ambao wanashiriki.

Wanaweza kusimama mbele kuna mahaji na wale mashiriki katika serekali wanakaa kuwa wako katika sehemu au wanaweza kutokea katika mkutano ilikuwa , ni katika hile hali ya kujumuisha kuonyesha kuwa wako katika mkutano ambao unakuwa inaendelea.

Hapa ni sehemu ambao hawa ambao wanaonekana wakiandika. Huenda wako katika shuleni au wako katika sehemu fulani, naye huyu anaonekana ambaye ameweza shika kalamu na kitabu ya akionekana akiandika, vile vitu au kuna ile kitu anaijaza ili aweze kuipeana.

Huu ni mchezo wakuruka. Huyu anaonekana kuwa mazoezini ama mashindano katika uwanja huu. Wale ambao wameketi chini ni wao ambao wanaoneka kuandika recordi ambayo wao wameweza kuiandika ambao wanaruka.

Hawa ni wachezaji wa mpira wa soka ambao wako katika kiwanja hii wakiendelea ma mchezo wao, wao uko Kando kuna mashabiki ambao wameweza kukuja ili kusaidia timu hiyo iweze kuipata ushindi. Hawa wanaendelea na mchezo huo ili waeze kuimaliza na waeze kuipata ushindi.

Hiki ni kifaa ambacho unafaa kila mtu ambaye anayetaka kutoka nchini kenya lazima ahakikishe kuwa amezipata ili aweze kuipanda ndege. Hiki ni kifaa ambacho iko katika sehemu nyingi na unafaa kuipata ili uitumie kutoka au kusafiri inje.

Hapa ni hospitalini naye daktari huyu ameweza kuvalia barakoa nao wengine wanaonekana kuwa katika ile sehemu. Hapa ni huduma Kenya ambapo hawa wameweza kupewa kitambulisho kuashiria kuwa hawa ni wakenya na wako na haki ya kumiliki kitambulisho hicho.

...na kusimama katikati na rais wa Jamuhuri wa Kenya ambaye ni wa nne, William Samoei. Anaye kando yake ni Jaji Mkuu Martha Koome. Kunaye maafisa wa polisi ambaye anahakikisha kuna usalama katika sehemu hii. Wameisha kutoka katika mkutano ambao walikuwa wamehudhuria.

Hapa ni Huduma Kenya, yule ambaye ameweza kuinama mbele ya hawa wawili no yule ambaye huenda ameweza kuachiriwa katika Huduma, naye ameweza kuwa katika Ile harakati la kuwasaidia ili waweze kuipata kile ambacho huenda wanataka kusaidiwa.

Naye huyu ako katika ile hali za kuwa katika mjini, nayo kuna magari ambayo zimeweza kuegesha katika kando yake huyu naye ameshilka kitambulisho kuonyesha kuwa tayari au ameweza kuipata kifaa hicho katika ile hali ya kuitaka kutoka mji Kenya.

Hawa ni wachezaji wa soka mabao wako katika kiwanja hii wakiendelea kucheza, huku wamevalia sare ambayo ni nguo ambazo hazifanani, wako katika pale uwanjani ambayo inaitwa police stadium ambayo wako katika hitilafu ya kucheza, ili waweze kufunga mbao ili wapate ushindi.

Ambaye ameweza kusimama katikati akiwa na kipasa sauti, ambaye ni Kalonzo. Nao wengine wamesimama katika hali ya kuskia yale ambayo Kalonzo anayazungumza.

Hii inadhihirisha kuwa ni judiciary ambalo linazungumza, au linapea kila mtu funzo na kuzungumza, ili aweze kuipata haki au kujitetea iwapo kuna kitu ambalo linamtatiza. Anafaa kuenda katika korti hiyo ili aweze kujitetea na kujipea kitu ambacho kinasumbua.

Hawa ni wachezaji wa soka ambao huenda wameweza kupata ushindi wa kufunga goli. Wameweza kwenda katika sehemu moja ili waweze kushabikia au kuonyesha kuwa wameweza kuidhibitisha na kuipata ushindi huo wa mpira wa soka ili waweze kupewa nafasi ya kucheza kwingine.

Hawa ni wachezaji wa maana wa Bandari FC. Wanaonekana kuwa huenda ameweza kuifunga kule katika mchezo ambao bado wanaendelea kucheza. Naye huyu anaonekana akisaidia hawa, akiwekea ilafu kwa yeye ni pingo kwa kuwa huenda amefunga bao hilo.

Hawa wako katika ile rambirambi ya kuonyesha kwao wanatoka au ni wale wa chama cha ODM. Wameweza kuenda au wako katika ile hali ya kuhudumia wakenya ikidhihirisha kuwa wanajipea onyo au wanaonyesha kuwa wako ile hali ya kuongea.

Hapa ni sehemu ambayo ni ofisini au katika sehemu au hospitalini, mtoto anaonekana akiwa ameketi chini sehemu zingine ambazo ziko karibu, nao hawa wanaonekana wakishika tarakilishi, ili waweze kujifunza, kuna kifaa hichi ambayo wanaendelea kuitengeneza katika tarakilishi, hilo.

Mwanaume huyu anaonekana akiwa ameketi chini waki, akiwa ameshika ka ratasi ye, ambayo inadihirisha ameeza kuipata katika huduma Kenya, naye huyu anaonekaa akiwa ameishika kwa bahasha lake, au huenda ako katika laini ndefu la foreni la kutaka kupeana katika huduma.

Mama huyu anaonekana akipeana mkono wake wa kushoto ile aeze

Hao ni mashirikiano hao wa Kenya ambao wao wameweza kusimama, wameweza kuivalia bendera ya Kenya. Hao wanachukua wanaonekana kuwa wameweza kwenda katika sehemu hii ili waweze kuisaidia timu yao kuipata ushindi wa soka.

Hizi ni vitambulisho ambao imeweza kuegesha katika sehemu moja. Vitambulisho hizi zinaweza kuitolea katika Huduma Kenya, huona zimeweza kuegesha ili zipelekwe mahali ambao station ambao ni moja hilo wenyeji waweze kuenda uko kuitoa au kuitafuta kitambulisho hicho.

Huyu naye ambaye ameweza kusimama ni rais wa jamuhuri wa Kenya, wa inne, Uhuru, William Samoei Ruto, naye anatembea na jaji mkuu, Martha Koome, huenda wako katika au wametokea katika mkutano wa wanda, au wanaenda katika mkutano huo.

Hapa ni huduma Kenya naye huyu ambaye ameweza kuitembelea katika sehemu hii ni waziri akiwa anaongea na wale amabo wameweza kuajiriwa katika huduma Kenya wakiwa wameshika tarakilishi. Nao wanadhihirisha kuwa wanaifanya kazi ambayo inafaa ili kuifanyia kazi wakenya.

Hapa ni huduma kenya hawa ambao wameweza kuvalia nguo ambayo zinafanana, nao wakiwa wameshika kitarakilishi, hao wakionekana wakiwa katika sehemu hiyo ni wale ambao wameweza kuajiriwa katika huduma kufanyia kazi huku na kufanyia wananchi kazi ambao zinafaa.

Hawa ni wachezaji wa foliboli ambao wameeza kuyacheza katika mjini ili kuingilia, anatibitisha kuwa hawa wanajumuisha na wanaonyesha kuwa ni wa Kenya, na wanasaidia hawa wanachezea, nchini Kenya ili wawese, kuipata ushindi.

Mashabiki ambao wanashabikia timu fulani ambayo imeweza kuipea usaidizi na sport pesa, hawa wanaonekana wakiwa katika sehemu hiyo au huenda wameweza kuipata ushindi katika mchezoni wao ambao ulikuwa unaendelea ,au wanaonekana kuwa wanaenda katika sehemu hiyo ili kuipea usaidizi.

Ni waKenya ambao wameeza kuhuthuria katika sehemu hiyo, hili kuonyesha kuwa kuna wale ambao wameeza kuitokea katika huduma, ambayo wameeza kuituma kwenda kwa sehemu hio, hawa ameeza kuiketi chini na wale watu wa, wameeza kuajiliwa kwa huduma hii ili waweze kuisaidia waKenya.

Mama huyu anaonekana akiwa ameshika kinasa sauti huku akiongea ,katika sehemu hiyo kuna maji ambayo ameweza kuweka ili aweze kumaliza kiu yake. Inaonekana kuwa huenda yeye ni jaji na ako katika ile hali ya kuongea kudhihirisha kuwa kazi ambalo anafanya ni la haki.

Naye mwanamke huyu ambaye ni jaji mkuu wa taifa la Kenya Martha Koome akiwa anasalimiana na hao wengine. Huenda kuna mkutano ambao jaji huyu mkuu anafaa kuhudhuria au kuwaombea au kusikilizana na wale ambao wameweza kuja katika mkutano huo.

Hawa ni wachezaji wa soka ambao wako katika ile mchuano ya kuweza kuongea ili waweze kuthibitishana ili waweze kupata ushindi, nao wale wengine ambao wako uko nyuma ni wale wanataka kuipea ushindi timu yao ili waweze kushinda.

Hao nao ni wale ni mashabiki wameeza kutoka katika nchini ambao ni wa huduma Kenya, ambao wanasaidia wakenya ili kuweza kupewa ile nafasi ya kujikimu nao wakenya wameeza kupiga foleni katika sehemu hii ili waweze kufikiwa kwa kirahisi.

Ambaye ameweza kusimama katika ni jaji mkuu Martha Koome huku akiapishwa kuwa jaji mkuu wa Jamhuri ya Kenya, naye ameweza kuishika Biblia kwenye mkono wake wa kulia huku akiongea kudhibitisha kuwa ataifanya kazi yake safi bila kuipitisha.

Hao wako katika sehemu moja ambao wameweza kuenda katika mkutano wameweza kupiga foleni katika sehemu hiyo kuonyesha kuwa uenda wako katika ile hali ya kutaka kusaidiwa na wale ambao wameweza kuwa ni wahuduma au wako katika ile mkutano kwingine nao wanasaidia.